Wachezaji wanne wa mpira wa kikapu, wa kike, wakiwa wamevalia jezi za timu ya Kenya zenye rangi nyeusi na mistari mekundu na bendera ndogo, wote wanatabasamu, mmoja aliye juu katikati ameshikilia mipira miwili.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamepiga magoti na kusujudu, wakionekana kufanya maombi pamoja, sala ya kiislamu. Nyuma kuna jengo lililo na rangi ya njano na mimea kandokando yake.

Mwanamke aliyevalia hijabu ya rangi ya waridi na vazi la rangi nyeusi akiwa amepiga magoti kwenye mkeka wa sala. Mikono yake imeinuliwa juu ikiashiria anasali.

Duka la biashara lililo karibu na barabara linaonekana kuuza bidhaa mbalimbali. Kuna mabango yanayoashiria Legend stores na lingine Diani Legend Stores car accessories , hardware , key cutting and gas . Kuna neno "Samsung" limeandikwa kwa herufi kubwa kwenye geti nyeusi.

Ndani ya msikiti, kuna mirabu, sehemu iliyopambwa ukutani inayoashiria mwelekeo wa kaba. Imepambwa na rangi mbali mbali kama zambarau, buluu na ya dhahabu. Ina maandishi ya Kiarabu. Kwenye sakafu mbele kuna mkeka wa kuswalia.

Umati wa mashabiki wa mpira, wengi wao wakiwa wamevaa jezi za rangi ya njano zenye nembo ya Tusker iliyoandikwa. Mtu mmoja, katikati, anaonekana akishangilia kwa shauku kubwa, akiwa ameinua mkono na kutazama juu.

Jengo lenye huba nyekundu kahawia na ghorofa kadhaa nyuma yake. Kuna watu wanaoonekana kwa mbali waliovalia kanzu nyeupe na vikofia. Kuna madirisha yenye glasi.

Jengo la ghorofa lina rangi nyeupe na lina madirisha mengi yenye fremu za mbao, likionyesha mtindo wa usanifu wa pwani. Kuta zenye rangi ya kahawia. Kuna mlango mpana ulio na maandishi ya Kiarabu juu.

Ndani ya duka kubwa kuna kibanda cha uuzaji bidhaa kinachoonekana kuiuza mito yenye chapa, super form luxury , Fiber Pillows , Exceptional Quality , Price Just Right . Nyuma kuna rafu zilizojaa na bidhaa zingine.

Meza ya huduma kwa wateja iliyoandiikwa Information desk kwa herufi kubwa ya kijani ni nyeupe na ina sehemu za mbao zenye rangi ya kahawia njano. Nyuma kuna kuta ya maeneo mengine ya wazi yanayoashiria kuwa hiyo iko ndani ya jengo kubwa.

Picha la ukumbusho linaloeleza kuhusu uchimbaji wa meli iliozama, kwa mfano, kwa mzamaji akifanya kazi karibu na rundo la miamba, na juu yake kuna maandishi, 'Mombasa Creek Excavation.' Kuta za nyuma kuna michoro ya ramani za chini ya maji.

Kichwa kikuu kinasomeka Judicial Service Commission kwa herufi kubwa nyeupe yenye bango la kijani. Chini yake kuna tangazo, Internship and Attachment Policy for the Judiciary. Kuna picha ya sanamu mwanamke aliyefunga macho na kushika mezani.

Umati wa watu kwenye tukio la nje, kuna meza ndefu iliyofunikwa na kitambaa cha kijani. Watu kadhaa wameketi nyuma yake, baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa na fulana zenye nembo. Mwanamke mmoja amesimama, upande wa kushoto, akishikilia karatasi. Eneo hilo linaonekana kuwa na hema.

Bango refu lililowekwa nje karibu na mti mkubwa wenye mzizi. Inaonekana kuwa na taarifa la kanisa, ACK Mombasa Memorial Cathedral. Ikion𝑦esha orodha za saa za ibada. Sehemu iliyobaki ina mistari mitupu.

Kituo cha utalii ndani ya jengo kubwa kimeandikwa, Tourist International Center na pia kina nembo ya Magical Kenya. Muundo wa kiasi na sehemu iliyo na lango la mviringo ya rangi ya dhahabu. Nyuma yake kuna milango ya kioo na picha kubwa za wanyama pori.

Foleni ya malori makubwa kubwa na magari mengine yakiwa yameegeshwa kando ya barabara, yanaonekana kuwa na kontena kubwa za mizigo. Nyuma kuna eneo la wazi lenye mimea na vichaka, ikionekana kuwa eneo lisilo na makaazi mengi.

Mkono uliopakwa michoro wa hina yenye zuhara za kitamaduni. Inajumuisha majani, maua na umbo hilahi kati ya kiganja ikienea hadi kwenye vidole.

Bwawa la kuogelea lenye maji ya bluu ikiwa limezungukwa na miti mirefu ya minazi na mimea mingine ya kijani. Kuna umbo la mtu kwa umbali aliye karibu na ufukwe na tumbili aliyekaa kwenye nguzo.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyeusi, wameshika bendera ya Kenya, moja akiwa ameshikilia ua. Wanashangilia, na mikono yao imenyanyuliwa juu. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa tukio kubwa. Kuna bango lenye rangi la zambarau.

Bango la kulekezea lenye maandishi makubwa meupe yanayosomeka "ongo mosque welcome all" likiwa na mshale unaoelekeza upande wa kulia, na sehemu ya jengo lenye paa ya makuti na vitambaa vimeanikwa nje.

Lori ndogo la mizigo lenye rangi nyeupe na bluu ikiwa limeegeshwa ndani ya jengo la kuhifadhi bidhaa. Kuna mirundo mingi ya zilizofungashwa zikiwa zimepangwa vizuri na zina rangi nyekundu.

Bango la kuelekeza, lililotengezwa na mbao, iliyopakwa rangi ya bluu, iliyoandikwa, "Kongo Mosque, Welcome All". Lina mshale unaoelekeza upande mmoja, limewekwa kwenye nguzo ya mti linaloonekana karibu na barabara. Kuna pipa lenye nembo ya, "Bidii Badu Foundation".

Mazingira ya barabara yenye shughuli. Kuna watu, mbuzi na magari kama vile tuktuk ya njano. Mbele kabisa kuna mwanamume mmoja aliyevalia kanzu nyeupe, akionekana kunyoosha mkono wake na kuzungumza na watu wengine.

Watu wanne wakiwa ndani ya mashua. Wote wanaonekana migongo yao, wakitazama mbele. Upande wa kushoto, mwanamume mmoja amevaa fulana nyeupe yenye maandishi yenye rangi nyeusi, "Utapitia ama ni kupitia ama nikupitie".

Mwanaume amevaa shati, kaptura ya buluu na kofia, amemshika mbwa wake wa rangi ya kahawia kwa kamba huku akitembea ufukweni wakati wa macheo. Kuna mchanga mweupe na nyumba yao na bahari na anga.

Ukuta mweupe, wenye maandishi yaliyochorwa yaliyofifia, yanayosomeka Mombasa Light House Church. Upande wa kulia, kuna mchoro unaofanana na ramani ya Afrika yenye rangi nyekundu. Juu, kuna ndege wawili waliotua.

Ala ya mziki iitwayo gita la acoustic ikining'inia ukutani ikisimama wima, lina rangi ya mbao nyepesi na ina kamba zake zote, inaonekana kuwa katika hali nzuri.

Bango lenye kichwa Guidelines on proper interaction with sea turtles linaorodhesha mwongozo kadhaa. Baadhi ya maelezo ni, never walk infront of a nesting turtle, keep a safety distance of ten metres away from a nesting - hatching, use beach beans and avoid littering on the beach, vehicles are prohibited on the beach na kadhalika.

Vifaa vya michezo vya majini. Kuna bodi za kuteleza kwenye maji, zenye rangi mbalimbali, zilizopangwa kwenye rafu. Kuna paraplejia za kuteleza, zenye rangi ya pinki, njano na zambarau. Moja ikiwa na chapa ya, Hifly.

Ndege ndogo nyeupe yenye vidoko vyekundu iliyoegeshwa ikiwa imetua kwenye uwanja. Kuna majengo kadhaa baadhi yakiwa na paa za milia mekundu na meupe.

Kundi la watu waliovalia nguo za rangi tofauti, baadhi yao wakiwa wazungu, wamesimama kwenye boti dogo. Nyuma yao kuna maji na miti mbali mbali.

Ndani ya ukumbi mkubwa uliojaa watu, kuna wawili walio kwenye jukwaa na rangi nyekundu. Mwanamume aliyevalia shati jeupe na jeans amesimama upande wa kushoto, akiwa amenyanyua mkono wake wa kulia. Mwanamke aliyevalia gauni la rangi ya machungwa amesimama upande huu mwingine wa jukwaa. Nyuma yao, umati umekaa kwenye viti.

Nguzo ya jengo iliyo pambwa na maandishi ya kiarabu yenye mitindo kilagrafikia yenye rangi ya pinki na kizambarau iliyokolea. Maandishi yamechorwa kwa rangi nyeusi. Muundo huu ni wa kidini.

Mtu aliyevalia koti la njano na kijani lenye maandishi, "Ni jukumu letu kukomesha covid-19,#It is up to us, www.covid-hqafrica.com", ameketi kwenye pikipiki iliyopambwa na rangi mbalimbali. Inaonekana kuna vifaa mbalimbali vinavyoambatanishwa.

Chumba chenye ubao mweusi ulioandikwa maandishi ya kiarabu, mwalimu amevalia nguo ya kijani na kofia nyeupe na amesimama. Wanafunzi kadhaa wakiwa wamevalia nguo za kiislamu wamekaa kwenye madawati.

Kibao cha ishara cheupe, chenye rangi ya machungwa, kilichoandikwa kwa herufi kubwa National Museum of Kenya, Krapf Memorial Museum Rabai open daily 8am to 6pm .

Wawili wa mpira wa kikapu wakike wakiwa uwanjani. Mmoja amevalia jesy nyeupe na ya blu, anashika mpira na anaonekana akijaribu kumkabidhi mwingine aliyevaa jezi ya blu.

Mwanaume amevaa shati nyekundu na suruali ya blu akipiga ngoma za kitamaduni. Ala hizo za muziki mbili au tatu zinaonekana mbele yake. Nyuma yake, kuna mimea na vitu vingine vinavyo fanana na mapambo ya bustani.

Eneo la kusubiri ndani ya ofisi za huduma za umma. Kuna viti vingi vya vyuma vilivyopangwa kwa mstari. Watu kadhaa wameketi wakingoja. Kuna mabango na matangazo mbalimbali kuhusiana na shughuli zinazoendelezwa.

Rafu iliyojaa soksi nyingi zilizopangwa kwa uangalifu. Zina rangi mbalimbali zikiwemo nyeusi kijivu na nyeusi zimefungwa kwa ufunganisho, zimepangwa kwa sawa.

Jengo la msikiti, jengo lina rangi ya pinki na lina maandishi ya kiarabu na pia jina Masjid Azhar limeandikwa kwa herufi kubwa , kuna eneo la wazi lenye hema iliyosimikwa watu wachache wanaonekana wamekusanyika hapo .

Umati wa watu unaoonekana nyuma, waliovaa nguo za rangi tofauti. Kuna mwanamke mwenye nywele alizoziachilia akishangilia na kupeperusha bendera ya Kenya. Anaonekana kuwa shabiki mwenye furaha katika tukio hili.

Jengo la dini ya kiislamu lina rangi nyeupe na lina madirisha na miundo yake yenye mapambo. Wanaume kadhaa waliovaa nguo aina ya kanzu na kofia wanaonekana wakitembea nje.

Jengo maridadi la hekalu la kihindi linalotambulika kama, Bab Sri Swamiran Mandir, kwenye bango dogo. Limejengwa na mawe yaliliyochongwa vizuri na lina usanifu tata na ya kuvutia. Kuna watu wawili waliosimama mlangoni na sanamu ya tembo.

Bango la kuwakaribisha, lenye maandishi Watamu kwa herufi kubwa za bluu na nyota ya bluu juu yake. Kuna anwani ya tovuti, www.wonders of watamu.com, kwenye lililopangwa na mimea na nyasi kando ya barabara.

Duka la mziki kuna ngoma aina mbalimbali, zikiwemo konga zilizo mbele na seti ya drum kit upande wa kulia. Ala zingine ni kama vile vitaa, stendi na microphone zinazoonekana nyuma. Pia kuna watu wachache ndani ya duka.

Mchezo wa voliboli. Wachezaji watatu wanaonekana karibu na wao wakiruka juu wakijaribu kuzuia mpira. Mmoja amevalia jezi ya nambari kumi na tano ya kijani na buluu. Wengine wawili wamevalia jezi nyeupe lenye number sita na mbili. Nyuma yao kuna umati wa watu wanaotazama.

Ndani ya jengo la kifahari, lenye nguzo kubwa zenye rangi nyeupe na milango iliyochongwa yenye rangi ya hudhurungi. Mwangaza wa jua unaonekana kuingia ndani. Muundo unaonekana kuwa kwa usanifu wa zamani.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaoendelea, wachezaji wawili wa timu tofauti mmoja amevaa jezi ya bluu na nambari tano KPA na mwengine amevaa jezi ya kijivu wanagombania mpira kwa nguvu wachezaji wengine na watazamaji wanaonekana nyuma.

Kundi la watu baadhi yao ni wazungu wanatembea kwenye ufukwe wa mchanga wakielekea majini huku wamebeba mizigo yao. Boti dogo lenye rangi nyeupe. Kuna miti iliyoko ndani ya maji.

Ala muziki iitwayo gitaa, iliyo na rangi nyeusi, imening'inizwa kutani. Imewekwa kwenye sehemu nyeupe. Lina ubao na shingo mrefu, uzi ndefu na mashimo ya sauti.

Lori la bluu linaloonekana kuwa na mizigo mikubwa likiwa limeegeshwa katika eneo la wazi. Nyuma kuna makontena ya mizigo akionyesha shughuli za usafirishaji. Inaonekana kuwa liko katika hali nzuri.

Watatu wakiwa wamevalia nguo ndefu nyeusi zizlizofunika miili yao huku mmoja wao akiwa na vazi la rangi ya kuvutia chini ya vazi lake refu, wanaonekana wamesimama pamoja.

Kundi kubwa la watu, wengi wao wakiwa wamevalia nguo zenye rangi nyekundu na nyeusi wakishangilia na kupeperusha bendera ya Kenya. Wanaonekana kuwa mashabiki wa mchezo na nyuma yao kuna bendera kubwa iliyoandikwa Let's Go Wolf.

Jengo refu linaloonekana kuwa chumba kikubwa. Sakafu ina zulia refu lenye michoro na rangi nyekundu na nyeupe katikati. Kuta ni nyeupe na kuna nguzo zinazopendekeza usanifu wa kale. Dari imeundwa kwa mbao zinazoonekana zimesawazishwa. Mwisho, kuna mlango unaoingiza mwanga.

Mstari wa mashine za kufulia nguo nyingi zikiwa na rangi nyeusi. Baadhi zina bango ndogo zenye chapa ya Samsung. Juu kuna pakiti ya sabuni ya unga ya Sunlight.

Mwanamme aliyesimama mbele ya trela kubwa ya lori iliyobeba chombo kikubwa cha metali kinachoonekana kama tangi au mashine kubwa, kina rangi nyeusi na kinaonekana kuwa kikubwa mno.

Jengo la ibada ambalo hutumika hasa na dini ya kiislamu kwa watu wa imani hio kwa ajili ya maombi na hujulikana kama msikiti kama ilivyoandikwa kwa rangi nyeusi na herufi nzito MASJID SWAFAA mahali pa kusujudia.

Ndani ya duka linalouza vitu mbalimbali hasa nguo. Kuna shati ya rangi la buluu lililotundikwa pamoja na vifaa vingine kama vile mikanda, saa na vitu vya kuvaa vilivyopangwa kwenye meza.

Boti dogo lililo majini. mwanamme mmoja amesimama mbele akitumia fimbo kulisukuma. Watu wengine wameketi ndani wakiwa wamevalia nguo tofauti tofauti. Linatumika katika shughuli ya usafiri. Angani kunaonekana na mawingu na mwanga hafifu wa jua.

Maandhari ya ufuo wa bahari, kuna mchanga mweupe unaonekana na maji ya bahari ya rangi ya buluu. Kuna miti ya minazi yenye majani mabichi kando, kuna eneo dogo la nyasi lililotunzwa.

Jengo ya kanisa yenye rangi ya krimu ina paa la blu ya kifedha lenye msalaba juu. Kuna njia lami linaloongoza hadi mlangoni, upande zote kuna nyasi na miti ikionyesha mazingira ya kijani kibichi.

Jengo la maridadi, lenye usanifu wa kipekee, linaloonekana kuwa la kisasa, lina rangi ya kupendeza. Inaonekana kuongozwa na dini ya kiislamu, ikionyesha matao na madirisha yenye pambo za nakshi. Kuna mimea mbele hapa.

Bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye meza hasa vitu vya kucheza na zawadi nje ya duka. Zimepangwa kwa ustadi, ikiwemo magari madogo, wanyama wakuchezea, na vifaa vya watoto kama vile stroller . Nyuma kuna watu wakitembea.

Lori kubwa, likiwa limebeba konteina ya buluu, limepangwa juu yake. Limesimama kando ya eneo lenye nyasi. Nyuma kuna konteina nyingine nyekundu. Kuna waya wa sengenge uliosimamishwa kwa nguzo za chuma.

Jengo refu, lenye usanifu wa kitamaduni, lina milango kadhaa ya matao na kuta zake zina rangi ya blue nyepesi na nyeupe. Hapo nje, kuna mtu aliyekaa aliyevalia kikoi, shati la miraba na kofia.

Treni ina rangi nyekundu, nyeupe na manjano ikiwa imesimama kwenye reli. Inaonekana kuwa ya abiria au ya mizigo. Sehemu ya mbele ina nembo inayofanana na ngao ya Maasai na mikuki ambayo ni nembo ya taifa la Kenya. Tunaweza kuona kokoto karibu na reli.

Ndani ya duka la vifaa vya kielektoniki hasa televisheni zimepangwa kwenye safu ndefu zenye screen pana zinazoonyesha picha mbalimbali, baadhi zinaonekana kuwa na chapa ya Samsung. Sakafu inaonekana kuwa na vigae visafi.

Umati wa watu wengi wakiwa wamesimama. Kuna benchi ndani ya jengo hili kubwa ambalo linaonekana kuwa kanisa. Wengi wamevalia nguo rasmi wanaelekea mbele amabako kuna jukwaa lenye zulia jekundu, nuru inaonekana kutoka juu.

Mtaa mwembamba, watu kadhaa wanaonekana wakitembea. Mmoja wao amevaa nguo ya bluu huku amejifunika hijabu. Pia kuna punda mdogo anayeonekana akitembea katikati ya watu. Majengo pande zote mbili yanaonekana kuwa ya zamani.

Barabara nyembamba, iliyokatitkai ya majengo mawili. Upande wa kushoto umejengwa kwa mawe, na upande huo mwingine umejengwa kutumia plasta. Mtu aliyevaa shati ya miraba anaonekana akipita. Sehemu hiyo ina maji.

Sanamu mbili miungu ya Kihindi, zikiwa zimevalishwa mavazi maridadi ya rangi buluu na waridi na taji za dhahabu, zimesimamishwa ndani ya hekalu patakakatifu palipopambwa.

Mnyama aitwaye ngamia. Anaonekana amefungwa matandiko na vifaa vingine, kuashiria anaweza kutumika kama safari ama shughuli za kitalii. Nyuma kuna miti na mimea.

Upande wa nyuma wa trela lililobeba container kubwa la mizigo lenye rangi ya kahawia, kuna ishara ya kiasi cha nambari thelathini na mstari wa njano na nyeusi iliotumika kama alama za usalama. Matairi yanaonekana kwa ukaribu.

Ndani ya msikiti. Sakafu imefunikwa na zulia jekundu lililopambwa. Kuna viti viwili vilivyo na rangi ya kijani, kuna madirisha yenye vioo vya rangi, yanayoacha nuru kuingia ndani.

Jengo jeupe lenye paa la bluu juu ya mlango kuna ishara iliyoandikwa The Coast Academy, limetuzwa vizuri na ni safi kando ya ukuta kuna mimea iliyopandwa na kunawiri vizuri.

Tingatinga kubwa la manjano likiwa limebebwa kwenye treni ya rangi ya machungwa iliyo na magurudumu mengi. Inaonekana kuwa limeundwa mahususi kubeba mizigo mizito kama vile ya ujenzi.

Jengo la kiserekali ina rangi ya njano yenye maandishi makubwa, Department of Immigration Services na chini yake, Passport Control Office. Watu kadhaa wako mbele ya jengo, mmoja amevalia sare za kijeshi, akisimama upande wa kushoto. Mwanaume wawili waliovaa suti wakielekea nje.

Feri ilyo majini, ikiwasafirisha watu na vyombo vya kusafiria. Pikipiki nyingi zinaonekana zikiwa zimepangika ndani. Waendesha wamevalia fulana za kijani, huenda ni bodaboda.

Jengo kubwa la kisasa lenye maandishi mekundu, Mombasa Terminal, kuonyesha jengo hili ni kituo cha usafiri. Lina gorofa kadhaa na madirisha yenye vio, unaishara ndogo ya, "Entrance" .

Trekta kubwa la kijani kibichi, likiwa limebebwa kwenye trela kubwa la kusafirishia mizigo, lina magurudumu mengi na njia panda za kupandia na kushushia mashini. Ardhi ni yenye rangi ya udongo.

Mkeka wa kuswalia, mwekundu, uliotandikwa, una michoro maridadi ya rangi nyeupe yenye maua na nakshi za kiislamu kuzunguka kingo zake na katikati. Kuna pindo jeupe na la rangi nyepesi kwenye ncha ya msala huo. Juu kulia kuna kitu kinachoonekana kama rozari ya kiislamu ya rangi ya kahawia.

Ndege ndogo nyeupe na ya rangi ya machungwa ikiwa imesimama kwenye barabara ya kuruka na kutua. Ina maandishi 540 kwenye mkia wake na milango yake imefunguliwa na ngazi zimeshushwa.

Ndege ya abiria kampuni ya Kenya Airways, imesimama ina rangi ya nyeupe yenye mistari ya rangi nyekundu kijani na nyeusi kwenye mkia wa injini. Sehemu ya mbele nembo inaonekana kwa uwazi.

Mnara mrefu wa msikiti wenye rangi nyeupe, kijani kibichi, na sehemu za hudhurungi. Kuna mambo ya sanaa ya kiislamu na sehemu ya juu inaonekana kama kibanda kidogo chenye madirisha.

Muundo mkubwa wa konteina ya mzigo katika bahari, yana rangi mbali mbali kama vile buluu, nyekundu na ya kijivu. Yamepangwa juu kwa juu. Pia Kuna miundo ya chuma ya mashini zilizoonekana kutumia kwa ajili ya kupakia na kushusha vitu.

Miamba mikuu yenye rangi ya mchanga iliyochongwa na mmomonyoko wa maji na upepo kwenye fukwe. Ina mashimo na mapango madogo madogo ikionyesha umbo la kipekee lililoundwa na asili kuwa inaweza kuwa karibu na bahari.

Mchezo wa mpira wa kikapu, kuna wachezaji wawili wakuu wanaonekana mmoja amevaa jezi nyeusi yenye namba kumi na nne na neno Kenya mbele akiwa ameshika mpira. Mwingine amevalia jezi ya kijani yenye namba kumi na tano akilinda yule wa kwanza nyuma yao, kuna stendi za watazamaji zenye rangi mbalimbali.

Umati mkubwa wa watu, wakiwa wamevalia fulana na kofia za rangi ya machungwa zenye nembo za KDF, wameketi kwenye viti vya rangi ya bluu kwa umbali wakiangalia kwa juu.

Duka la vifaa la kielektroniki, kuna mashine ya kufulia na ya kisasa, ya rangi ya kifedha, yenye chapa ya LG, na kauli, ya kikaratasi kilichoandikwa, LifeSchool, hapo juu. Ina mfumo wa mbele wa kupakia nguo, nyuma, kuna bidhaa zingine zinazoonekana hafifu.

Kundi la watu baadhi yao wamevalia mavazi mekundu na meupe, yanayofanana na joho za kanisa. Wamesimama nje ya jengo. Wengi wamesimama kwenye ngazi zinazoelekea mlangoni.

Mandhari ya nje. Kuna bango kubwa lenye neno karibu na picha ya dunia. Watu kadhaa wamevaa nguo za kitamaduni za buluu. Wamesimama kwa safu. Kuna gari jeusi lililofungua buti nyuma yake na upande wa kulia kuna mtu mwingine anaonekana amesimama. Mandhari ya nyuma ni miti na mimea mingi.

Umati mkubwa wa watu wengi wakiwa wamekusanyika karibu sana. Wengi wao wamevalia nguo za rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu, kijani, buluu na baadhi yao wanaonekana wakiinua mikono yao juu.

Mchezo wa soka, wachezaji wa timu mbili tofauti wanaonekana. Mmoja amevaa jezi ya bluu, nambari kumi na sita, na wengine wamevaa jezi za kijani na njano. Wapo karibu na lango la goli, nyuma kuna mashabiki wengi uwanjani.

Mlango ndani ya msikiti uliopambwa kwa rangi za bluu, njano na nyeupe. Muundo huu ni wa kifahari ukiashiria usanifu wa kiislamu. Kuna feni ya ukutani na chini kuna rundo la vitabu na mikeka ya kusalia.

Jengo la kisasa linaloonekana kuwa uwanja wa ndege wa manda kama ilivyoandikwa kwa rangi nyeupe na herufi nzito. Muundo wa kuta ni za udongo na sehemu nyingine nyeupe. Kuna maeneo ya kijani kibichi na miti. Anga la blue linaonekana juu.

Wanawake watatu waliovalia nguo za kitamaduni, mavazi yao yana shingo zenye shanga za rangi nyingi, blauzi zilizo na picha na sketi ndefu, wote wanaonekana kuwa katika mwendo, labda wakicheza huku mikono yao ikiwa juu.

Barabara yenye gari aina ya matatu iliyopakwa rangi ya bluu na njano. Nyuma yake, kuna jengo kubwa likiwa na maandishi Mombasa Pentecostal Church. Kuna majengo kwa mbali, anga nina bluu na kuna jua.

Bango la taarifa la Diamond Water Sports Center. Likiorodhesha habari kuhusu water tide information morning, afternoon. Sehemu za Low tide na za High tide. Chini na maandishi yanayoweza kuwasiliana. Imewekwa kwenye bustani yenye nyasi na minazi.

Jengo la zamani lenye mtindo wa usanifu pwani, lina rangi ya kahawia na paa la vigae. Kuna ngazi zinazopanda kuelekea mlango mkuu wa jengo. Kuna bango linalosomeka, Lamu Fort Library, First Floor.

Boti nyeupe iliyoandikwa Tropical Water Sport ikiwa imesimama kwenye maji yenye kina kifupi karibu na bahari fupi. Ina staha ya juu na muundo unaoonekana kutumika katika shughuli za maji.

Jengo lenye kuta nyeupe na paa la hudhurungi lina madirisha mawili yenye nondo za chuma kuna taa mbili zilizoninginizwa zenye alama za duara zinazofana na macho, nyuma kuna jengo lingine lililo na ukuta wa njano.

Watu wengi sana inaonekana ni Waislamu wakiwa wamepiga magoti wakisali katika eneo ya wazi. Nyuma yao kuna mnara mrefu wa taa na mbali zaidi kuna miti.

Meli kubwa ya mizigo ikisafiri baharini imebeba makontena mengi yaliyopangwa juu yake ya rangi za kijani, nyeupe, hudhurungi zinaonekana. Anga lina wingu na lina rangi ya machweo.

Eneo la huduma lililopangwa chini ya hema, kuna meza ndefu ya mbao ambapo watu watatu wameketi wakiwa wamevalia mashati meupe na tai nyeusi wakitumia kompyuta ndogo. Nyuma yao kuna mbango yaliyo andikwa 'POLICE ABSTRACT' na 'DCI GOOD CONUDUCT' . Kuna viti vingi vya blue vilivyopangwa nyuma yao.

Watu watatu kwenye meza. Mwanamke aliyevalia jaketi la kijivu na kitambaa shingoni amesimama kushoto. Mwanamume aliyevalia shati jeupe na barakoa anakaa katikati akishughulikia karatasi. Mtu mwingine anaonekana upande wa kulia akiandika.

Chombo cha usafiri lenye rangi ya samawati na nyeupe, kilicho na vyuma baharini, husafirisha watu kutoka ng'ambo moja hadi nyingine. Kilichojaa pomoni na halaiki ya watu.

Kivuko cha Likoni, ambapo watu na pikipiki wanasubiri kupanda. Kadhaa zinaonekana wazi na baadhi ya waendeshaji wamevaa vesti za njano. Nyuma yao kuna kivuko kikubwa cha feri na bahari. Anga ni la blue na mawingu kidogo.

Jengo la zamani la kihistoria lenye usanifu wa kiarabu. Kuna kibao ambacho kimeandikwa National Museums of Kenya, Lamu Museum. Mbele kuna mti mdogo na kitu kinachoonekana kama gurudumu la sehemu ya gari ya zamani. Kuna nyasi na minazi kwa nyuma.

Jengo kubwa la gorofa tatu lenye rangi ya njano na kahawia limeandikwa JESUS MIRACLE CITY juu yake. Kuna magari mawili yalioegeshwa hapo, meusi. Pia kuna hema kubwa la chungwa na nyekundu lililowekwa hapo.

Ala za muziki, hasa ngoma. Kuna seti ya drum kit ya rangi nyekundu na koga za mbao. Bandari ya nyuma inaonekana vifaa vingine vya kimuziki.

Boti kubwa la bluu na nyeupe ikiwa baharini. Inaonekana kutumika katika usafirishaji wa mizigo. Kuna watu wachache na paa la kijani. Kuna lingine ndogo na rangi ya machungwa. Maji yanaonekana yakivurugika, ishara inasonga.

Eneo la bahari kuna meli kubwa ya mzigo yenye rangi ya kijani kibluu iliyoegeshwa na mbele yake kuna lori la blu lililobeba konteina nyekundu, inaonekana ikiwa kwenye njia iliyowekwa alama ya njano.

Wanariadha watatu waliosimama kwenye uwanja. Wanashangilia ishara ya ushindi. Wamevalia vesti zenye rangi nyekundu na nyeusi na kaptula fupi nyeusi. Nyuma yao kuna umati wa watu wakishuhudia tukio.

Sanamu kubwa ya tembo iliyopambwa sana ina rangi ya bluu iliyokolea na mapambo ya dhahabu yaliyochunguwa kwa ustadi. Ikiashiria sanaa na tamaduni wa Asia. Limewekwa katika lango la hekalu la jengo la kifahari.

Vyombo vaya usafiri vilivyotengenezwa na vyuma dhabiti vinavyotumika kuwabeba watu pamoja na magari kutoka ng'ambo moja hadi nyingine katika kivuko cha feri cha bahari Hindi.

Jengo la kanisa lililo na paa ya bluu na kuta nyeupe na msalaba unaoonekana juu ya lango kuu. Kuna maandishi yanayosomeka, "Welcome to PCEA, Makupa". Kando kuna nembo za kanisa hiyo.

Meli kubwa ya kifahari ikiwa imetia nanga bandarini. Ina rangi nyeupe na bluu, inaonekana kubwa na ya kisasa. Nyuma kuna majengo mengine na shehena ndogo za mizigo.

Jengo kubwa la kisasa ambalo linaonekana kama kituo cha treni. Kuna maandishi makubwa mekundu yanayosomeka Voi Station. Kuna barabara na eneo la kijani kibichi.

Lango kubwa la kuingililia jengo kwa mtindo wa kisasa, kuna bango lenye maandishi, Enter his gate with Thanksgiving, Psalms:104". Njia inayoingia inaonekana kuwa ya lami, kandokando kuna miti na mimea ya kijani kibichi.

Sehemu ya duka la vyombo vya nyumbani. Kuna rafu ndefu iliyojazwa bidhaa mbalimbali, ikiwemo vyombo vya vioo. Kama vile, glasi, vikombe, chupa na vifurushi vingine.

Eneo la fukwe, kuna jengo lililojengwa kutumia mbao na limeandikwa, "MKOKO SUNSET", kwa herufi kubwa na kwa rangi tofauti. Nyuma kuna mnazi na kuna kitu kilicho na rangi ya bluu.

Tukio rasmi. Hafla ya kiserikali nchini Kenya kutokana na kuwepo na watu wanaofanana na viongozi wa mamlaka. Kuna jaji mkuu na msajili wa mahakama. Mwanamke amevaa vazi nyeupe ameshikilia kitabu

Kivuko kikubwa cha abiria na magari kikiwa kimejaa watu. Kina rangi ya buluu na nyeupe na maandishi yenye herufi kubwa MV MAGONGONI, kikiwa kimeegeshwa kwenye ufukwe. Umati mkubwa wa watu unaonekana ukisubiri kupanda. Maji ya buluu ya bahari yanaonekana wazi.

Ndani ya msikiti, kuna mtu mmoja, aliyevalia kanzu nyeupe na kofia nyeupe amepiga magoti akisali. Sehemu ya mbele ina michoro ya kiislamu na madirisha mawili upande wa kushoto na kulia. Sakafu inazu...

Kitu kidogo chenye rangi nyekundu na pinki lilicho na umbo fulani kimelala katika ufuo wa bahari. Kitu hicho kinaweza kuwa pambo, vazi la jadi au kitu cha kitamaduni.

Sehemu ya ndani ya jengo la msikiti mwanume amepiga magoti akiwa amevalia kofia ya kitamaduni yenye michoro na shati la miraba. Nyuma yake kuna dirisha lenye matundu.

Bango kubwa leusi lenye maandishi yanayosomeka, " I need to get better, to be well to be healthy, to get rich, to be famous, to be loved, Jesus. Phillipians 4:19. " Maandishi yameandikwa kwa rangi tofauti tofauti. Kwa nyuma kuna watu wawili wanaoonekana wakisimama.

Bango refu ya matangazo ya nguo za kiume ndani ya jengo kubwa lina picha za mashati, suti na tai zilizopangwa kwa mtindo wa seli za asali na maandishi chini yanayoeleza mavazi hayo. Kwa mbali kuna ngazi za kuteremkia na skrini inayoonesha rangi ya bluu.

Mtu amevalia nguo ya buluu na amepiga magoti. Ameketia zulia lenye rangi tofauti. Mkono yake imeungana na imeshika medali ya Kiisalmu yenye shangi na rangi za kahawia nyepesi.

Treni ya zamani inaonekana kuwa ya mvuke ikiwa imesimama, karibu kuna jengo dogo jeupe lenye kuba ya fedha na minazi nyuma yake kuna reli inayoonekana wazi mbele sehemu ya msikiti huo.

Kuna meli ya mizigo iliojaa makontena yenye rangi tofauti, jekundu ,njano na bluu, imetia nanga baharini na kuna kreni za kupakia na kupakia mizigo zilizoonekana nyuma.

Wanaume wawili wameketi kwenye meza wakiandika kitu kwenye karatasi. Mmoja wao amevaa shati la kijani kibichi anaonekana kushughulika kuandika. Mwanamke mmoja mwenye shati nyeupe suruali fupi yenye rangi ya kahawia amesimama karibu na meza hiyo ikionekana kusubiri watu wengine wachache hawa wanaonekana kuwa mbali nyuma yao.

Ndani ya jengo kubwa linaloonekana kama eneo la mapokezi la uwanja wa ndege. Sakafu ina vigae vyenye rangi nyepesi. Kuna benchi za kukaa za rangi nyekundu, zimewekwa pande zote mbili za ukumbi. Kuna watu wachache na mizigo yao wakionyesha shughuli.

Eneo la mapumziko. Kuna njia ndogo inayopitia katika mimea mingi ikiwemo miti. Upande wa kushoto una ishara nyeusi yenye maandishi Diamonds Leisure, Beach And Golf Resort, Sea Turtle Nest Relocation Site In Conjunction With Diani Turtle Watch.

Wachezaji wawili wa soka wakati wa mechi. Mmoja amevaa vazi la bluu na kaptura nyeupe, mwingine amevalia jezi ya machungwa iliyo na milia na kaptura nyeusi. Wote wanaonekana wakiwa katika harakati kwenye uwanja wa kijani kibichi, na mstari mwekundu.

Ndege ndogo, yenye injini ya propela ikiwa misimama kwenye maeneo yake ya maegesho. Ni ya rangi nyeupe. Kuna watu kadhaa waliosimama kando, waliovalia nguo za rangi tofauti huku wakibeba mabagi. Mawingu yametanda.

Ukumbi ndani ya jengo la biashara kuna maduka upande wa kulia na kushoto moja lina bango la open la kijani sakafu lina vigae na kuna watu wachache wakiwa mbali.

Eneo la kusubiri nje, kuna viti vingi vya chuma vilivyopangwa kwa safu. Baadhi vikiwa vya rangi ya bluu na vingine vya rangi ya njano. Watu wameketi hapo. Nyuma kuna jengo leupe na miti mikubwa yenye majani mengi iliyotwaa kivuli.

Wanawake watutu wakiwa wamevalia sare zilizo fanana wakifanya kazi katika mazingira ya ofisi. Aliye katikakati amesimama na anaonekana kushughulikia vibandiko mwingine, anaonekana ameketi nyuma ya kompyuta na watatu upande wa kulia anaonekana akipanga makaratasi.

Umati wa watu kwenye uwanja wa michezo, wengi wao wakiwa wamevalia nguo za rangi ya kijani na nyeup,e zikionesha kuwa wanaunga mkono timu fulani. Kuna mtu aliyebeba tarumbeta. Kuna mwanamume mmoja aliyejipaka rangi ya kijani mwilini mwake.

Kundi la watu wakisali wengi wao wamevalia nguo za kitamaduni kama vile kanzu na kofia za kiume, kuna mikeka ya kusalia iliyo na rangi tofauti tofauti, watu wamejipanga katika mstari.

Eneo la kuegesha magari. Lori kubwa la mizigo lenye rangi nyeupe na buluu linaonekana upande wa kushoto. Kando yake, kuna kontena nyeupe, inayoonekana kuwa la friji kutokana na vifaa vyake vya nje. Sehemu ya kulia, kuna nyingine zilizopangwa. Ardhi inaonekana kuwa chafu.

Kundi kubwa la watu wengi waliovalia nguo za blue na sare zinazofanana, wameketi katika benchi. Mazingira yanaonekana kua kanisani. Muundo wa paa unaonekana kwa mbali na watu wameketi wakiangalia mbele.

Mashine kubwa ya kilimo kama Combined Harvester ya rangi ya kijani kibichi na njano, ikiwa imepakiwa kwenye gari maalum na kusafirisha mizigo mizito. Trela hiyo ina matairi mengi na inatumiwa kusafirisha magari mazito.

Mashine kubwa ya kuinua mizigo, fork lift , ya rangi ya njano ikiwa inapakua konteina kutoka kwenye lori yenye rangi ya kijivu, inayoonekana kuwa na jina ya High Star.

Geti kubwa la chuma, lenye nakshi na rangi ya dhahabu, linaonekana kuwa na muundo wa kitamaduni, lina maandishi juu yake ambayo yanaonekana kusomeka, Chief Temple Mombasa Nyali. Nyuma, kuna miti na majani.

Jengo la kanisa liitwalo Mavuno Church, kama ilivyoonyesha kwa bango lililojuu ya jukwaa. Watu wengi wameketi kwenye viti vya plastiki vya kijani, wakiwa wamepanga nusu duara. Kuna msalaba na skrini nyeupe.

Sehemu ya ndani ya treni la kisasa likiwa na viti vingi ya rangi nyekundu iliyoko na sehemu za nyeupe, imepangwa kwa shafu. Kuna madirisha makubwa yanayoonekana upande mmoja muundo huu unaonyesha faraja na nafasi.

Maandhari ya mtaani, kuna mkokoteni, iliyobeba mizigo mingi ikiwemo masanduku ya njano na mifuko mikubwa unaoskumwa na wanaume kadhaa. Nyuma kuna jengo lenye rangi ya blue na nyeupe. Kuna tuktuk ya manjano upande wa kushoto na basi dogo la abiria.

Wanawake wawili wanaonekana kuwa waisilamu wakiwa katika hali ya maombi. Aliye upande wa kushoto amevalia hijabu nyeusi na kitambaa cha pinki kichwani na mikono yake imeinuliwa juu. Aliye upande wa kulia amevaa hijabu nyeupe na miwani juu kichwani.

Jengo la matofali lenye mlango na madirisha ya buluu. Juu kuna bango leupe lenye maandishi, House of Prayer for all Nations. Mbele kuna mti mwenye majani mekundu na kichaka vidogo vya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa rangi ya kahawia. Linaonekana kama jengo na kuabudu.

Wanawake wanne waliosimama nje wote wamevalia nguo zilizofanana na jezi zenye rangi ya kijani na nyeupe na zikiwa na nembo na maandishi mbalimbali wanafurahi katika tukio la kijamii.

Jengo la msikiti lenye kuba la kijani kibichi na kuta za rangi ya njano iliyokoleza zikiwa na madirisha yenye milao. Kuna umati mkubwa wa watu wamekusanyika. Wengi wao wamevalia nguo za kitamaduni.

Eneo lenye watu wengi wakiwa wamevalia nguo nyeupe za kitamaduni za kiislamu. Kuna nyama zilizoning'inizwa kwa vibanda vya muda, pahali pa kuchinjia. Biashara hiyo inaendelezwa, huku watu wakinunua nyama.

Ndege nyeupe, iliyoegeshwa, ni ya aina ya Jambo Jet. Mtu aliyevalia flana ya kiakishi na kofia anaelekea upande huo, akishikilia kipokea sauti na vibao vya uelekezi katika mkono wake wa kulia.

Dirisha lenye fremu nyeupe na nundu za chuma. Kuna maandishi ya kiarabu yaliyorembwa pande ya juu. Kuna waya wa meshi iliyowekwa unaoweza kuona pande wa pili wa nyuma.

Lori kubwa la kontena lenye rangi ya nyekundu na bluu, linaonekana kupakuliwa na mashine ya fokolifti yenye chapa ya Toyota. Mizigo inaonekana kuwa na vifunganisho vyeupe na vyepesi. Vikiwa vimefungwa kwenye pleti, namba ya usajili ya gari iliyo wazi ni KDS 8974X.

Eneo la wazi la msikiti. Nyuma kuna jengo lenye mnara na huba. Mbele kuna ukumbi mrefu wenye paa na nguzo. Chini yake, kuna kuta fupi zilizounda nafasi.

Watu watatu, wote wakiwa wanaume wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama mahali pa kitakatifu. Nguo ya kijani kibichi yenye urembo wa dhahabu na shanga za tashbihi zilizowekwa juu yake. Wamevalia nguo ya kitamaduni za Kiislamu mmoja wao akiwa amevalia kofia. Eneo hili linaonekana safi na limetunzwa vizuri.

Jengo lenye maandishi makubwa ya Huduma Centre na Posta Kenya. Inaonekana kuwa kituo ambacho hutoa huduma mbalimbali za serikali nchini. Kuna sanamu ya mombasa iliyotengenezwa kwa herufi kubwa, zilizopakwa rangi nyeupe, na chini ikapakwa rangi ya bluu. Kuna gari aina ya tuktuk na lingine jeupe lililoegeshwa karibu.

Bango la "Nairobi International Trade Fair (NITF), lina picha ndogo ndogo zinazoonesha shughuli mbalimbali kama vile, wanafunzi waliovalia sare za shule, maafisa wa jeshi, watu waliokaa kwenye meza. Upande wa juu kuna nembo ya Judiciary .

Wanaume watatu wa zima mmoja amevalia shati jekundu ameketi karibu na ngoma, mwingine amevalia shati jekundu na kikoi cha bluu, anapiga ala hiyo. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya nje karibu na bustani iliyo na mimea.

Nyuma ya trela ya lori lililobeba konteina kubwa ya mizigo yenye rangi ya kawahia lina nambari 75441345G1. Lina maandishi The cargo consolidaters .

Jengo la zamani, lenye kuta za rangi za udongo na milango ya matao. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na hapo, wengine wakitoka. Mmoja anaonekana anaangalia upande wa kulia, aliyevalia shati la bluu.

Mnara wa kihistoria wenye msalaba juu yake ukiwa umesimama katikati ya miti na mimea. Ni jengo la zamani na limejengwa kutumia mawe. Kuna watu wawili waliosimama kando, mmoja amevalia shati ya njano na mwengine nguo yenye rangi ya giza.

Corridor ndefu na nyebamba ndani ya jengo lenye usanifu wa kipekee, ukuta una rangi ya manjano uliyokoza na dari imepambwa na michoro ya sanaa, upande wa kulia kuna madirisha yenye milango ya mbao na miundo ya chuma iliyochoongwa sakafu ina marumaru iliyong'a na picha kadhaa zilizoekwa ukutani.

Watu wakipanda kwenye ndege. Wanaonekana wakiwa na mizigo yao wakielekea kwenye ngazi. Wamevalia nguo za rangi tofauti tofauti. Kifaa hiki cha usafiri, ina madirisha madogo madogo na rangi nyeupe na nyekundu.

Ndani ya jengo, lenye kuta nyeupe, kama sehemu ya nyumba. Kutokana na usanifu unaofanana na ya Kiarabu, kuna dirisha dogo chini, na mapambo meusi ukutani.

Jengo refu, lenye kuta za rangi ya kahawia njano na michoro tata ya usanifu wa kale. Kuna bendera ndogo ndogo zenye rangi mbali mbali kama vile kijani na nyekundu, zikining'inia. Madirisha yana vioo.

Msikiti wenye rangi nyeupe na mapambo ya kijani. Una niza na paa za kipekee. Mbele kuna lango kubwa la chuma lenye mapambo ya kijani lililofungwa na nyuma kuna eneo lililopambwa. Anga inaonekana kuwa na mawingu.

Bango iliyo na picha yenye glasi na kinywaji, na maandishi yanayosomeka: EXCESSIVE CONSUMPTION OF ALCOHOL IS HARMFUL YO YOUR HEALTH, na NOT FOR SALE TO PERSON UNDER THE AGE OF 18 YEARS.

Lori refu, lililobeba kontena kubwa, nyeupe la mzigo lina nembo ya CMA CGM na mandishi Low Carbon Blue , yaliyoandikwa kwa rangi ya buluu. Kuna rondo la konteina nyingi zilizopangwa juu kwa juu .

Ufukwe wa bahari, kuna bango kubwa lenye neno Kite Surfing na chini yake Water spot . Upande wa kushoto kuna mtu ameketi akitazama bahari, na mbali kidogo kuna boti zilizoegeshwa.

Gari dogo la abiria aina ya matatu lenye rangi ya blue na stika zenye nembo ya klabu ya soka ya Barcelona. Lina namba ya usajili KCE 291G na limeandikwa, Malevo Sacco mbele. Nyuma ya matwana kuna majengo na beti.

Tanki kubwa la maji lenye rangi nyeusi limewekwa juu ya jukwaa refu la chuma. Standi hiyo ina ngazi ya kufikia juu, kuna miundo mingine, majengo na vifaa vingine kwa nyuma.

Ukuta uliopangwa kwa usanifu wa Kale wa kiislamu. Miche hiyo ina nguzo mbili ya upinde wenye nakshi za maua. Kuna rundo la vitabu vya zamani vyenye ukurasa vya rangi ya njano vikiwa vimepangwa juu ya kila mmoja.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaoendelea ndani ya ukumbi, mwanamke aliye katikati amevaa jezi nyekundu na kushikilia mpira wa rangi ya machungwa juu ya kichwa chake, akijiandaa kuurusha. Mchezaji mwengine amevalia jezi nyekundu huku akijaribu kumzuia.

Eneo kubwa la wazi na uwanja wa ndege. Kuna ubao mrefu wenye umbo la kisasa yenye nembo na alama ya kampuni fulani. Ina maandishi meupe yanayosoma, "Kwa Heri Diani". Kuna sehemu ya lami ya alama za barabara chini.

Jumba la kihistoria lenye usanifu wa dhamani, kuna bango lenye maandishi; Lamu museum. Eneo hilo lina kuta za rangi ya cream, miti mikubwa yenye majani mabichi na baadhi ya vitu vya kale vilivyopangwa nje, kama vile, magurudumu.

Ukuta mrefu uliopakwa graffiti . Mchoro unaoonyeshwa ni mimea na maua, ikionesha mandhari asili. Kando, kuna miti mikubwa yenye shina pana. Njia inayopitia katikati.

Bandari yenye shughuli nyingi. Kuna meli kubwa ya mizigo ya rangi ya waridi ikiwa imetia nanga. Imebeba kontena nyingi za rangi tofauti. Kuna kreni kubwa za bandari zilizotumika kupakia na kupakua mzigo.

Lori kubwa lenye trela lililofunikwa na turubai la blue , lililoandikwa simpet na nambari ya usajili KCL 336W ina watovuti, www.simpetcargo.com. Kuna mtu aliyesimama upande wa kulia, aliyevalia fulana la chungwa na kofia.

Mwanaume aliyevaa vazi la kitamaduni ya kimasai amevaa shuka ya rangi ya buluu na nyekundu amejipamba na shanga shingoni. Amevalia kofia nyeusi na ameshika fimbo. Amesimama kwenye fukwe ya mchanga mweupe huku bahari yenye mawimbi madogo ikionekana nyuma yake.

Jengo la kanisa lenye lango la blue lililopambwa na misalaba meupe. Kuna bango lenye nembo ya maandishi Presbyterian Church of East Africa Makupa Parish. Ina rangi ya blue na nyeupe.

Eneo la kuabudia lenye sanamu za miungu ya kihindi iliopambwa kwa nguo za rangi nzito. Zimewekwa kwenye muundo ambao uliopambwa sana. Unafanana na hekalu.

Eneo la uwazi lililo na mimea. Kuna kibao cha kijani kilichoandikwa kwa herufi nyeupe, National Museums of Kenya, Kongo Mosque. This is a gazetted historical site protected by the NMHL, of 2006 laws of Kenya. Nyuma kuna miti mikubwa na mimea ya aina mbalimbali.

Ratiba inayoonekana Ramadan timetable 2022 , ina safu wima ya Awar, Furj, Shurk, Dar, Ars, Marghrib, na Irsha . Na safu mlao za tarehe Aprili, na Mei. Kuna maeneo yaliyotajwa: Nairobi, Mombasa, Kisumu, Garisa, Mandera na hata Moyale.

Ndege dogo yenye injini za propela, ikiwa imesimama kwenye barabara ya kurukia na kutua ndege, eneo la maegesho. Inaonekana kuwa nyeupe na kuna watu watatu wakiwa karibu nayo.